Mchezaji wa mpira wa kikapu ameshikilia mpira kwa nguvu huku wachezaji wenzake na wapinzani wakiruka kujaribu kuzuia, katika mchezo ya kusisimua. Unaonyesha ushindani kasi na mshikamano wa timu uwanjani.

Ofisi ya kisasa ya huduma kwa wateja imepambwa kwa mipira ya rangi huku watu wakisubiri kwenye kaunta zilizo na kompyuta na vibao vya maelekezo, ikiunda mazingira ya kirafiki na ya kukaribisha wateja wanaotafuta msaada au huduma mbalimbali.

Mhudumu wa afya aliyesimama anazugumza na watu walioketi kwenye eneo la kusubiri akindokeza shughuli ya utoaji huduma na uamshaji wa kijamii. Huku akionyesha kujali na ushirikiano katika kuhakikisha afya bora kwa wote.

Mtu anapokea msaada katika dawati la taarifa lililonje ambapo wahudumu wanatoa usaidizi na kujibu maswali kwa urafiki na weledi, wakiakikisha kuwa kila anayetembelea anapata huduma anayohitaji.

Kundi la watu limekusanyika ndani ya jengo, huku watu wawili wakitiana mikono juu ya meza, inayoashiria makubaliano rasmi au kusherehekea mafanikio ya pamoja.

Mwanariadha anatua katikati ya kuruka kwenye kisima cha mchanga wakati wa mashindano ya kuruka mbali uwanjani, huku viti vya rangi vilizunguka na maafisa wakifuatilia kwa makini kila hatua ya tukio hilo la mchezo.

Maafisa watatu wameketi chini ya hema lenye maandishi police abstract na DCI good conduct wakisaidia wananchi kwa kutumia nyaraka na kompyuta ndogo katiaka maeneo na mazingira ya nje yenye shughuli nyingi. Wakitoa huduma muhuhimu kwa jamii kwa ufanisi.

Kundi la watu, wakiwemo maafisa waliovaa sare, wanatoka katika jengo la Kituo cha Huduma Kenya, likiwa ni ishara ya upatikanaji wa huduma za serikali kwa wananchi kwa njia rahisi na ya moja kwa moja.

Mtu mmoja anaapa rasmi kwenye mandhari katika hafla ya kitaifa, huku bendera ya kenya ikionekana kwa fahari mbele, ikiashiria uzalendo na dhamira ya kuhudumia taifa kwa uaminifu.

Wachezaji kutoka timu mbili za soka, moja ikiwa na sare za manjano na nyingine nyekundu, wanaruka kwa wakati mmoja kujaribu kupiga mpira kwa kichwa katika mechi yenye msisimko msisimko ndani ya uwanja uliojaa mashabiki, wakionyesha ushindani wa hali ya juu na ari ya mchezo.

Picha ya karibu ya pasipoti ya Kenya inaonyesha maelezo rasmi ya utambulisho yakiwemo jina ya mmiliki na uraia wake ikisisitiza umuhimu wa hati hii katika safari na utambulisho wa kimataifa.

Ukurasa wa mbele wenye kichwa, "Human Resources Policies and Procedures Manual" , unaonyesha picha ya jengo la idara ya mahakama ya Kenya, ukiwakilisha miongozo rasmi ya kiutawala na sera za rasilimali watu katika mfumo wa mahakama.

Muundo wa mifereji wa zege umesimama katikati ya uwanja wa majani ukiwa sehemu ya mfumo wa usimamizi wa maji unaosaidia kudhibiti mtiririko wa maji na kuzuia mafuriko katika mazingira ya kilimo au majini mijini.

Wachezaji wawili wa soka wako uwanjani wajuana vikali .Mmoja akiwa amevaa jezi za bluu na nyeupe , na mwenzake akiwa na jezi na nyekundu na nyeusi, wakipigania mpira kwa ushindani mkubwa .

Mrukaji wa mbali anaruka angani juu ya kisima cha mchanga wakati wa mashindano ya riadha, huku maafisa wa mashindano wakitazama kwa makini kuhakikisha kila kitu kinafanyika kwa usahihi.

Wafanyikazi wawili wanatoa huduma kwa wateja katika kaunti ya MCA Services. Kila mmoja akiwa anafanya kazi kwenye kituo chake cha kompyuta chini ya bango lenye neno ukionyesha utendaji kazi wa kitaalum na huduma kwa umma.

Wafanyikazi wa ofisini wanashirikiana na kuzungumza kwa furaha katika mazingira yenye uhai ikiwa imepambwa na putu za kijani, hali inayoashiria tukio la kusherehekea au mafanikio mahali pa kazi.

Kundi la watu limepiga picha mbele ya jengo la mabaraza ya mahakama ya kenya chini ya bango linalotangaza mahakama maalum zinazolenga kutatua migogoro kwa haraka na kwa ufanisi ukionyesha juhudi zakuboresha upatakanaji wa haki.

Mtu aliyevaa mavazi ya rangi ya nyekundu na nyeusi, anasaidia kujaza nyaraka ya mhudumu aliyevaa shati nyeupe na kitambulisho jekundu shingoni, kaitaka dawati ya huduma, ikionyesha mchakato ya kusaidia wateja, kwa uangalifu.

Mwanariadha mwenye nguvu anaruka kwa kasi na kutua kwa kishindo kwenye mchanga baada ya kuruka mbali katika mashindano ya riadha, akionyesha juhudi na mazoezi ya muda mrefu.

Watu wanahudumiwa kwa ukamikifu kwenye madawati ya huduma ya uma katuka kituo cha Huduma Center .Waakifuata ,wakitafuta msaada wa serikali ndani ya ofisi iliiopangwa kwa utaratibu , ikionyesha ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi.

Wanaume watano wameketi ndani ya ofisi ya Huduma Kenya wakijadiliana kwa makini. Hali inayodokeza kikao rasmi au mkutano wa kutawala unaolenga maswala ya huduma kwa wananchi au utekelezaji wa sera.

Watu waliovaa mashati mekundu ya KDF wameketi kwa mpangilio mzuri ndani ya uwanja wa michezo wakiwa wamekusanyika kwa utaratibu katika safu zilizopangwa ikiashiria tukio rasmi au la kijeshi.

Wanariadha watatu wa Kenya wanasherehekea kwa furaha kwenye uwanja wa mbio, baada ya kumaliza mashindano, wakiwa wameshika viatu vyao mikononi, huku wakitabasamu na kuonyesha mshikamano na ushindi wao.

Kikundi cha watu kinafurahia kwa shangwe mafanikio ya soka kwa kushikiana mkono juu kubeba maua ya rangi mbalimbali na kupeperusha bendera ya Kenya kwa fahari. Wakionyesha mshikamano na uzalendo katika ushindi wao.

Ofisi ya umma ya vyeti vya kuzaliwa na kufa inaonyesha utoaji wa huduma za serikali kwa njia ilioandaliwa vizuri ambapo wananchi wanahudumiwa kwa mpangilio na kwa ufanisi.

Umati wenye furaha uliovaa blauzi za blue na nyeusi unashangilia kwa nguvu ndani ya uwanja uliojaa. Wakionyesha mshikamano na nguvu ya pamoja katika tukio hilo la kusisimua.

Kituo cha huduma Kenya kina shughuli nyingi. Wahudumu akiwa kwenye madawati maalum ya kusaidia wananchi kwa huduma mbalimbali za serikali kwa kurahisi, waridi na kwa njia iliyoratibiwa vizuri.

Mwanamke amejifunga bendera ya Kenya mgongoni akiimba kwa sauti ya kuhamasisha, huku umati wa watu ukimsikiliza kwa makini, ukiguzwa na ujumbe wa uzalendo na matumaini alioubeba.

Wahuduma wanosaidia wateja kwenye madawati ya huduma iliyoandaliwa mzuri wakitoa msaada wa NSSF ,SAFSA na NHIF kwa ufanisi na kwa hali ya kitaalumu .

Watu wamesimama kwa utulivu kwenye foleni chini ya hema lililoandikwa identity cards , Wakishirikiana na maafisa kwa ajili ya usajili au upokeaji wa vitambulisho.

Wachezaji wa mpira wa kikapu kutoka timu za KPA na Umoja wanachuana vikali katika mchezo wakionyesha ushindani mkubwa wa kimwili na ustadi wa hali ya juu katika uwanja wa michezo.

Wahitiu watatu walio vaa mazazi ya rangi nyekundu na nyeusi wamesimama kwa fahari juu ya ngazi za inje, wakitabasamu kwa furaha kuhudumisha mafanikio yao ya kielimu.

Bango la matangazo la siku ya mazungumzo ya mahakama, inawahamasisha wananchi kushiriki kikamilifu katika mchakato wa haki katika vituo vyote vya mahakama, ikiwataka kushiriki maoni yao na kuelewa kwa undani utendaji wa mfumo wa mahakama nchini.

Kundi la watu wamesimama ndani ya kituo cha Huduma Kenya wengine wakiwa wamevaa sare rasmi wakisikiliza kwa makini maelezo yanayotolewa. Hali inayoonyesha mazingira ya huduma kwa wateja na mawasiliano ya kikazi.

Wafanyakazi wamesimama kwa fahari mbele ya jengo la kituo cha Huduma Kenya wakiwa wamevalia sare rasmi na tabasamu, wakionyesha dhamira yao ya kutoa huduma bora kwa wananchi.

Mwanume anapoonyesha na computer mbele ya kikundi kidogo, kilichokusanyika katika mazingira ya kisasa ya kazi, akieleza kwa ufasaha teknolojia au wazo jipya huku washiriki wakisikiliza kwa makini.

Wafanyikazi katika kaunti ya usajili yenye shughuli nyingi wanachambua na kuchakata stakabadhi nyingi za vitambulisho kwa ajili ya wateja wanaosubiri, wakionyesha utaratibu na huduma bora kwa umma.

Katika eneo kubwa la kusubiri lililowazi na lenye nafasi ya kutosha, kuna dawati la taarifa linalohudumiwa na watu wawili waliovaa sare rasmi, wakiwa tayari kuwasaidia wageni kwa huduma na taarifa muhimu, kwa utaratibu na ufanisi.

Kikundi cha watu kinakusanyika kuzunguka kifaa cha kuchukua alama za vidole katika mazingira ya kiteknolojia, kikionyesha matumizi ya utambuzi wa kibiometriki unaotumika katika huduma za kisasa kama usajili wa wapiga kura, mifumo ya usalama na huduma za serikali.

Mashabiki wamejaa juu ya van wakishangilia kwa furaha huku wengine wakikimbia mbele yake kwa shangwe na nderemo, wakifuatilia gari hilo kana kwamba ni msafara wa ushindi mkubwa.

Watu wanapokea huduma katika kibanda cha kusajili cha NTSA kilichowekwa kwa muda kikiwa kimepabwa na maandishi ya cast connect mazingira yanaonyesha juhudi za kupeleka huduma karibu na wananchi huku maofisaa wakitoa msaada wa moja kwa moja kwa wananchi wanajiandikisha kupata huduma muhimu za usalama barabarani.

Kikundi cha watu waliovaa fulana za manjano yenye maandishi ya tusker wamekusanyika kwa shangwe kwenye tukio maalum, wakionekana na furaha, umoja, na hali kubwa ya kusherehekea pamoja.

Watu wamekusanyika ndani ya hema kubwa kupokea huduma za umma huku maafisa wakiwasaidia, mabango la huduma ikionekana wazi nyuma yao

Takataka za aina mbalimbali kama plastiki, mabakio ya chakula na taka nyingine zimetapakaa kando ya barabara. Jambo linaloonyesha ukosefu wa utunzaji wa mazingira na mifumo duni ya usimamizi wa taka katika eneo hilo.

Kundi la watu limepiga picha kwa furaha wakiwa wamevalia mavazi ya kupendeza yenye rangi angavu. Ikionyesha hali ya sherehe, mshikamano na ishara za mikono za kuchekesha zinazoakisi furaha ya pamoja.

Timu ya mpira wa miguu yenye sare za rangi ya bluu kukimbia kwa mpangilio uwanjani wakati wa mazoezi ikiashiria mshikamano, mafunzo, madhubutu na maandalizi ya mashindano yajayo.

Wachezaji wa mpira wa vikapu wakiwa katika harakati uwanjani ndani ya ukumbi wakionyesha nguvu, kasi na ushindani mkali kati ya timu mbili zenye ari ya ushindi.

Katika ofisi ya serikali iliyojaa shughuli watu wameketi na wengine wamesimama wakisubiri huduma za vitambulisho. Hali inaonyesha umuhimu wa utambulisho rasmi na matarajio ya huduma bora kwa wanainchi.

Kundi la wachezaji wasoka wamekusanyika kwa pamoja uwanjani wakiwa wamevalia jezi za rangi ya majano na waridi. Wakijadili mbinu kabla ya mechi kuanza huku jua likimulika juu yao.

Timu ya taifa ya mpira wakikapu ya Kenya inapiga picha ya pamoja wakiwa wamevalia sare rasmi chini ya skirini inaonyesha bendera na jina Kenya ikiashiria fahari ya kitaifa na mshikamano wa wanamichezo.

Mashabiki wamefurika uwanjani wakishangilia kwa nguvu. Wengine wao wakiwa wamevaa mashati ya bluu wakipiga kelele kupeperusha bendera na kuonyesha mshikamano mkubwa kwa timu yao pendwa.

Wachezaji waruka kwa nguvu kuzuia na kupiga mpira wakati wa mechi kali ya volleyball inayoendelea mbele ya umati mkubwa wa mashambiki ndani ya uwanja uliojaa.

Wafanyakazi na wananchi wanashirikiana katika kaunti za huduma ndani ya huduma centre inayotoa msaada ya Uwezo fund wakionyesha hali ya ushirikiano na kujitolea kuboresha maisha ya wananchi kupitia fursa za kifedha.

Watu kadhaa wameketi kuzunguka meza, kila mmoja akiwa makini kujaza fomu na kushughulikia nyaraka, katika mazingira yalio na utaratibu na mpangilio mzuri kwa kazi za kijamii au kiofisi.

Vitabu vya bluu zilizoekwa alama za herufu za alphabeti. Zimeenzwa kihorera juu ya meza ya mbao zikionyesha maandalizi au shughuli za kielimu inaoendelea katika mazingira yasiyo rasmi.

Uwanja uliojaa mashabiki unasisimka kwa shangwe na nderemo huku wakifuatilia mashindano ya riadhaa yakisisimua ikionyesha kasi, ushindani na uzalendo wa hali ya juu.

Majaji wawili wakisalimiana kwa mikono na wageni katika hafla ya wazi nje ya jengo rasmi ishara ya tukio la kisheria au sherehe ya kimahakama yenye heshima na hadhi ya kitaifa.

Wafuasi wanatembea kwa mshikamano wakishikila bango kubwa la kampeni ya Raila Kalonzo wakati wa maandamano ya barabarani, wakionyesha uungaji mkono wa kisiasa umoja wa kisera na hali ya mambadiliko katika jamii.

Ofisi yenye shughuli nyingi ambapo wanafanyakazi wanahudumia wateja kwenye madawati ya kompyuta wakionyesha umakini, uratibu mzuri na kujitolea katika utoaji wa huduma kwa ufanisi.

Mzungumzaji katika tukio la kiraia nchini Kenya anahutubia hadhira kutoka kwenye mibari akiwa amezungukwa na mabongo ya kitaifa na ujumbe mzito kuhusu haki na mawasiliano akisisitiza umuhimu wa uwajibikaji wa kijamii na utawala bora.

Wachezaji wawili wakandanda wakiwa katika harakati za kazi. Wanashindana vikali kuudhibiti mpira wakati wa mechi kati ya timu zinazo vaa sare za kijani na bluu. wakionyesha ushindani mkali na ustadi wa hali ya juu uwanjani.

Timu ya mpira wa miguu yenye furaha iliyovaa jezi ya majano na nyeusi inasherehekea ushindi wa mechi pamoja na mashabiki wanaoshangilia kwa shauku. Hali ikijaa deremo na vifijo uwanjani.

Wachezaji wawili waliovaa jezi nyekundu na nyeupe, wanadifuana vikali kugombea mpira kwenye uwanja wa soka karibu na uwanja wa Police Sacco , wakionyesha ushindani mkali na hali ya michezo.

Mtu ameketi kwenye kiti chekundu akizungumza na mhudumu kupitia dirisha na kuwatenganisha ilioko kwennye kaunta ya huduma. Akiangazi utoaji kwa wateja kwa nia ya heshima na mpangilio rasmi.

Watu tisa waliovaa mavazi rasmi wamesimama juu ya zulia jekundu, wakiwa wameshika hati mikononi mwao, wakionyesha msimbuzi machapisho rasmi au ripoti muhimu ya kitaifa.

Mchezaji wa mpira anajaribu kuthibiti mpira akiwa hewani, akionyesha ustadi na nguvu, huku mchezaji wa timu pinzani akikimbia kwa kasi nyuma yake kujaribu kumzuia asifanikishe shambulizi.

Watu wamesimama kwenye mstari mrefu wakisubiri kwa subira kupata huduma muhimu, wakijumulia kwa matumaini watatendewa haki na kupata walichookuja kutafuta.

Wananchi wanatafuta msaada kwenye dawati la huduma la Huduma Center iliyo na kompyuta, wakihudumiwa kwa utaratibu katika mazingira rasmi ya utoaji wa huduma za serikali.

Mtu ameketi kwa utulivu katika eneo la kusubiria huku akiwa ameshikilia nyaraka za usafiri zikiwemo tiketi ya kupanda ndege na inaonekana wazi.

Kikundi cha wachezaji wa soka waliovaa jezi za majano wanashangilia bao karibu na kona ya uwanja. Wamekumbatiana kwa furaha huku mashabiki wakipiga kelele za shangwe na vifijo kwa nyuma.

Umati wa watu unakusanyika kwenye hafla yenye shamrashamra uku mtu mmoja aliyevaa shati la Kenya Airways akifurahia kinywaji akionyesha furaha na hali ya kusherehekea.

Watu watatu wanaonyesha kwa fahari hadhi rasmi mbele ya bango linalohusu mahakama na mfumo wa haki nchini Kenya. Wakielezea tukio rasmi au uzinduzi wa ripoti muhimu.

Gor Mahia Football Club maarufu kama K'Ogalo ni moja ya vilabu vya soka vinavyoongoza Kenya tangu kuanzishwa kwa mwaka elfu moja mia tisa sitini na nane. Kimejipatia umaarufu mkuu kwa kushinda ligi kuu mara nyingi kikivutia mashabiki wengi wanaojulikana kama Green Army kwa historia ya mafanikio na wachezaji hodari. Gor Mahia si klabu tu bali ni fahari ya taifa.

Wafuasi wapunga bendera za Kenya kwa furaha na shangwe chini ya bango kubwa lenye maandishi go wolf . Wakionyesha mshikamano na hamasa kubwa kwa tukio au timu wanayoshabikia.

Wananchi wamesemama kwenye foleni nje ya huduma centre Nairobi wakisubiri kupata huduma muhimu za serikali kama vile usajili wa vitambulisho , vyeti vya kuzaliwa leseni na huduma nyinginezo za kijamii zikionyesha hamu yao kufika haki zao za kimsingi.

Ofisi safi iliyopangwa vizuri ya huduma kwa umma ina mabango yanayohamasisha utoaji bora wa huduma yakisisitiza uwajibikaji, ufanisi, na kujali mahitaji ya wananchi kwa mazingira ya kazi yenye nidhamu.

Mtu aliyevaa kofia ya kijani ya KDF ananyanyua kifaa kikubwa kinachofanana na pingili ya uchi wa mgongo akiwaonyesha kwa fahari umati wa watu waliokusanyika uwanjani kwa hamu na mashangao.

Umati wenye furaha waliovaa jezi zinazofanana wanasherehekea kwa pamoja ndani ya uwanja wakionyesha mshikamano wa timu shauku na nguvu ya pamoja ya ushabiki.

Mchezaji wa handboli aliyevaa jezi nyeupe anaruka kwa ustadi akilenga kufunga goli. Huku walinzi wawili waliovaa blue wakiruka hewani kwa pamoja kuzuia shuti lake kwa nguvu.

Kikapu cheupe cha plastiki chenye mashimo kimewekwa juu ya sakafu ya zege karibu na ukuta uliopakwa rangi angavu ya bulu na pink, kikionekana kuwa sehemu ya mazingira ya nyumba.

vifurushi kadhaa vya vitambulisho vimepangwa kwa mpangilio mzuri ju ya uso wa mbao kila kimoja kikiwa kimefungwa kwa mpira ili kuhakikisha usalama na utaratibu

Watu wanasimama kwenye foleni na kujaza fomu katika kituo chenye shughuli mingi cha maombi uchukuaji wa pasipoti ukifuata utaratibu uliopangwa hapa.

Umati wa watu ukisherehekea kwa furaha huku ukipeperusha bendera kubwa ya Kenya, wakionyesha mshikamano na fahari ya kitaifa kwa nguvu na hamasa kubwa.

Mtaro wakupitisha maji umeziba kutokana na takataka na plastiki zilizotupwa kiholela. Hali inayosababisha maji kutuama na kuleta hatari ya mafuriko na magonjwa kwa wakazi wa eneo hilo.

Mechi ya soka yenye msisimko inaendelea kwenye uwanja wa kijani kibichi uku mashambiki wakishangilia kwa nguvu wakijaza uwanja wakionyesha mapenzi yao kwa timu na mchezo wenyewe.

Mzungumzaji anahutubia hadhira katika hafla ya Huduma Kenya. Akiwa amezungukwa na maafisa katika mazingira rasmi ya ofisi, akisisitiza utoaji wa huduma bora kwa wananchi.

Bomba kubwa la maji linapita kwenye kizuizi cha zege ikionyesha miundo mbinu ya maji mjini. Eneo limezungushiwa ua kwa kijani kwa ulinzi na usalama wa mfumo wa usambazaji.

Mwanaume mmoja anatia saini hati rasmi huku maafisa na wageni wakishuhudia tukio hilo na sherehe ikiwa na mazingira ya heshima na umuhimu mkubwa kwa sheria hatua rasmi kwa makubaliano ya kiserikali.

Mwaume aliyevalia sare ya blue , ana sign hati kwenye kibao cha kielectroniki, huku watu wawili wengine wakimwangalia kwa makini, katika mazingira rasmi ya ndani ya chengo. Meza hilo, meza iliyo mbele imepangwa kwa nadhifu na mwangaza wa taa za ndari unaangaza uso wa kila mmoja wao.

Watu wanaosubiri na kuzungumza na wahudumu upande wa kaunta wenye shughuli nyingi ofisini, wakihusika na huduma za umma au kazi mbalimbali za kiutawala, taratibu na subira.

Timu ya rugby yenye furaha wakiwa wamevalia sare nyekundu, wanainua kombe lenye umbo la tembo wawili juu ya vichwa vyao, wakisherehekea ushindi wao, wa ubingwa kwa shangwe na vifijo.

Watazamaji waliovaa mavazi ya rangi nyekundu na nyeupe kwa mpangilio wanaketi kwenye uwanja wa michezo, wakionyesha mshikamano na ari ya kushabikia timu au tukio maalum kwa nguvu na umoja.

Mzungumzaji anahutubia kundi la watu walio keti, walio vaa sare ndani ya chumba chenye mabango yaliyo andikwa poster , kikionyesha kikao chenye mafunzo au taarifa kazini.